Kufuga ng'ombe inasaidia ina nyingi katika nchi yetu. Ya kwanza ni kukamua maziwa katika ng'ombe yetu. Ya pili ya nyama. Na pia kulima fahari pia kulima shambani

Kupanda shamba katika nchi yetu inatusaidia sana. Hapa watu wengi wamepanda shamba sanasana ya mahindi. Ya mahindi huwa inasyagwa hili watoto wapate chakula na pia kupelekwa soko kuuzwa. Inatusaidia sana katika shamba. Shamba yetu ya mahindi.

Kupanda shamba la ndizi ni kitu muhimu katika hii nchi yetu ya Kenya. Tulivyo ona mara mingi kwamba nchi yetu saa zingine ndizi inatolewa nchi za jirani. Kama sisi wenyewe tumepanda shamba la ndizi ndo kuwa faida muhimu sana katika nchi yetu.

Kupanda shamba ya ndizi katika nchi yetu ni muhimu sana inayomsaidia wafanyikazi wengi na watu wa biashara ambao inasaidia sana , hiyo kusafirisha katika nchi zingine za kigeni.

Kupanda shamba la ndizi kwa nchi yetu iko na umuhimu nyingi sana kwanza kupeleka nje ya nchi ndio upate pesa na kuuzia watu wa ambao hapa sokoni na huko nyumbani pia watoto wakule.